Duka kubwa la manguo ambalo limejaa manguo tofauti tofauti yakiwemo ya watu wakubwa na wadogo huku likiwa na bango ambalo limeandikwa Men t-shirts . Juu yake kuna viatu vilivyopangwa vya wanaume.

Soko lina shughuli nyingi za uuzaji wa nguo zilizotandikwa kando ya njia nyembamba. Watu wanapita wakichagua mavazi ya bei nafuu. Bango lenye namba hamsini linaonyesha bei ya bidhaa. Rangi mbalimbali za nguo zikitoa mandhari ya maisha ya kila siku ya biashara ya mitumba.

Nguo mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya kabati kibwa la duka. Kuna mashati ya rangi tofauti yaliyowekwa kwa vifunganisho na mengine yakiwa yameninginizwa kwenye viti. Chini kuna suruali za jinsi zenye rangi mbalimbali . Ukuta wa nyuma una mapambo mekundu yenye michoro meupe ya kuvutia.

Nguo mbalimbali za mitindo tofauti zimetundikwa kwenye wavu wa chuma ndani ya duka. Rangi na michochoro tofauti zinaonyesha utofauti wa mavazi yaliyopo. Sakafu safi ya vigae vinaonekana chini na nguo za mbao zimeshikilia wavu huo. Mandhari inaonyesha sehemu ya biashara ya nguo za mitumba au duka ya marejareja.

Duka linaonekana lenye urembo wa kiume na kuna rafu zilizojaa suti na juu ya stendi kuna viatu na shati. Juu kwenye paa kuna mwangaza mwingi unaoingia kupitia taa zilizowekwa.

Duka la mavazi lina mpangilio mzuri wa nguo za rangi mbalimbali ikiwa ni ya pamoja na suruali, magauni na mablausi. Kuta zimepakwa rangi ya waridi na upande mmoja kuna mkusanyiko wa mikoba ya kisasa. Mwanga wa dari huangaza eneo lote likiwa safi na la kuvutia.

Duka inaonyesha mapambo mbalimbali ya wanawake kama vile mikufu, herini na miwani ya jua. Mapambo hayo yamepangwa kwa ustadi juu ya stendi nyeusi na rafu nyeupe. Pembeni kuna pochi na mikoba ya kifahari, yote ikiashiria mahali pa kuuzia bidhaa za mitindo na urembo.

Nguo mbalimbali za kike zimetundikwa kwenye mabegi ya chuma ndani ya duka ya nguo. Rangi ya mitindo tofauti kama nyekundu, manjano, buluu na nyeusi zinazoonekana zilikuwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Sakafu ni safi na ukuta wa nyuma una mapambo ya dhahabu yenye umaridadi unaovutia macho.

Ni duka kubwa la urembo wa wanaume lenye limejaa mavazi mengi ya wanaume yakiwemo makoti na suti za rangi tofauti tofauti ambazo zimepangwa kwenye rafu.

Vinyago vitatu vya kuchezea watoto vimepangwa juu ya rafu kwenye duka la nguo. Kimoja ni dubu wa manjano, kingine ni kinyago cha nyani wa rangi ya waridi chenye maandizi ya push na cha mwisho ni pengwini mweusi, mweupe na wa njano aliyeinua mabawa.

Mezani zimepangwa mikoba na pochi mbalimbali za rangi tofauti nyingi zikiwa na mapambo ya kung'aa na maridadi. Nyuma kuna begi kubwa lililopambwa kwa rangi na mikoba mingi midogo zaidi pembeni. Kwenye duka linalouza bidhaa hizi za fashion mandhari inaonekana ya kisasa na inavuta macho ya wateja.

Duka la mtindo linaonyesha manikeni waliopambwa kwa mavazi ya kuvutia, kofia kubwa ya jua, miwani ya jua na mapambo ya dhamani. Mezani kuna mikoba midogo, ya kifahari, hereni na mikufu. Kando kuna kofia zaidi na nguo mbalimbali, hali hii inaonyesha mandhari ya ununuzi wa kisasa na maridadi.

Kuna stendi iliyo jaa kofia kubwa za majani na kitambaa zenye rangi mbalimbali kama bleach, nyeusi na nyekundu. Zimepangwa kwa ustadi kwenye duka la vifaa vya mitindo pembeni kuna maniquini waliovaa mavazi ya kisasa na nyuma kuna mikoba yenye rangi tofautitofauti.

Rafu ndefu zimepangwa viatu mbalimbali za rangi na aina tofauti ndani ya chumba cha wazi. Viatu viko mistari minne, vingine ni vya ngozi na vingine vya michezo. Hakuna watu wanaoonekana karibu. Hii ni sehemu ya duka au stoo ya viatu.

Mwonekano wa ndani wa gari unaonyesha dashboard yenye usukani upande wa kulia, viti vya mbele na sehemu ya mbele ikiwa na vifaa vya kawaida kama redio na kiyoyozi. Jua linaangaza kupitia vioo, na kwenye kiti cha abiria kuna karatasi au ramani imetandazwa. Muundo huu unatosha kwa safari za kawaida au matembezi ya kila siku.

Watu wawili waliovaa rasmi wanaketi mezani wakitabasamu wakipokea funguo kutoka kwa mfanya kazi wa duka la magari. Karatasi na vifaa vya kuandikia mezani, kuashiria mchakato wa ununuzi. Gari linaonekana nyuma likibitisha kuwa wanafanikiwa kununua au kukodisha gari hii jipya na kwa furaha.

Ndani ya kiwanda kikubwa, ganda za mabasi mapya yamepangwa mstari mmoja zikiendelea kuundwa. Mabasi mengi yamepakwa rangi ya machungwa. Mengine bado yako kwenye hatua ya rangi ya msingi. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa ukimulika sakafu yenye mstari ya rangi ya kijani na jano kwa usalama.

Gari kubwa la kifahari aina ya Toyota Landcruser Prado Tx limeegeshwa karibu na nyumba, ni rangi ya kijivu yenye mwangaza Lina madirisha meusi na magurudumu makubwa, nambari ya usajili inaonyesha limesajiliwa nchini, Kenya. Mazingira yana nyasi, ukuta wa mawe una nyumba za jirani zinaonekana upande wa nyuma.

Ni picha ndani ya gari. Upande wa mbele wa abiria umefunguliwa na kiti cha dereva kinaonekana vizuri. Viti ni vya rangi nyeusi na vina muundo wa kisasa. Dashboard ina mapambo ya blue na silver . Mwanga wa jua unaingia kupitia dirisha lililo wazi.

Magari matatu meusi yameekelewa kwenye trela la samawati kando ya jengo linaloonekana kuwa ndefu na pembeni kuna majani ya rangi ya kibichi.

Wahudumu wawili wamesimama nyuma ya dawati la mapokezi ndani ya jumba la kuuza magari. Ukuta una nembo ya Nissan huku gari jeupe likiwa limeekwa upande wa kulia. Sakafu ni safi ya vigae na taa nyingi za gari zinatoa mwangaza mzuri katika mazingira haya ya kibiashara.

Jengo refu lenye paa kubwa la kisasa linapakana na barabara pana na magari machache yameegeshwa pembeni. Mandhari ni ya viwandani au mahali pa kupokelea mizigo, chini ya anga safi la buluu. Eneo hili linaonekana kutumika kwa shughuli za usafirishaji au biashara.

Watu watatu wamesimama kati ya magari yaliyopngwa kwenye yadi ya magari. Mwanamume mmmoja anawasalimia wateja wawili kwa kupeana mkono, ishara ya makubaliano au mauzo. Anga ni ya mawingu na magari mbalimbali ya rangi tofauti yanaonekana yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye sehemu ya maegesho.

Ndani ya gari aina ya Toyota linaonekana likiwa safi na limepambwa vizuri. Kiti cha dereva na abiria vimefunikwa kwa ngozi ya rangi ya kahawia. Dashibodi na sikirini ya kidigitali na viashiria vya hali ya gari. Usukani uko upande wa kulia na vipo vifaa vya kisasa.

Magari mawili yameegeshwa juu ya nyasi, moja ni jeusi na lingine jeupe kando ya eneo lenye miti na mwanga wa mchana. Eneo linaonekana kuwa parking ya wazi pengine wakati wa tukio au sehemu ya mapumziko.

Linaonekana kua gari la watalii ambalo limefunguliwa mlango, na ndani yake kunaonekana viti viwili vilivyotawanishwa kati kati, ili kuweza kuekelea mkono kwa urahisi wakati wa usafiri.

Gari jeupe aina ya Honda limeegeshwa kando ya barabara ya lami. Nambari ya usajili ni KCN 709K. Gari lina mwonekano wa sedani na lina vidirisha vyeusi. Kuna alama ndogo ya ajali upande wa kulia wa mbele na miti inaonekana nyuma. Mazingira ni ya tulivu.

Mwanamke aliyeketi ndani ya gari akiwa na tabasamu amevalia nguo ya rangi ya samawati, na kwenye mlango wa hilo gari kunaonekana kuwa na muuzaji ambaye anamuongelesha.

Gari maalum ya kubebea magari limeegeshwa kwenye eneo la wazi likiwa limebeba magari matatu juu ya ghorofa ya juu ya trela. Trela lina matairi mengi yenye imeundwa kwa chuma imara. Watu wachache wamesimama karibu wakifuatilia shughuli ya upitishaji katika mazingira ya jua kali na anga safi.

Gari aina ya basi ndogo la watalii limeegeshwa kando ya barabara ya vumbi kando ya mteremko wa miamba mikubwa ya asili. Mazingira yanavutia kwa mandhari ya kijani na miamba ya kuvutia. Hali ya anga ni nzuri ikiashiria siku yenye jua na hewa safi ya nje ya kijiji .

Magari mbalimbali yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi ulio wazi huku watu wachache wakitembea au kusimama karibu. Mandhari ina miti mirefu ya kijani na katika mbali hema jeupe linaonekana. Ikiashiria tukio au mkusanyiko wa kijamii unaoendelea katika mazingira ya utulivu na hewa safi.

Gari jeupe la abiria limesimama juu ya nyasi likiwa limeegeshwa karibu na magari mengine pembeni ya barabara au uwanja wa wazi likiwa na rangi nyeusi yenye mng'ao linalovutia. Lina magurudumu yenye mipira mipya na vioo vilivyotiwa giza. Linaonekana kuwa katika hali nzuri.

Picha inaonyesha gari jeupe aina ya Honda lililosimama kando ya barabara ya lami. Gari lina nambari ya usajili, KCM seven zero nine K na linaonekana kuwa katika hali ya kawaida ingawa lina michibuko kidogo upande wa mbele.

Mandizi mengi yanaonekana yakiwa yamewekelewa kwenye stendi sokoni. Mandizi mengine yameiva na mengine ni mabichi. Kuna wanunuzi na wauzaji wengi waliomo ndani ya soko.

Meza ya mbao imepangwa kwa ustadi na imejaa mboga mbalimbali zenye rangi tofauti. Kuna viazi vichafu vya ardhini upande wa kushoto, vitunguu vya zambarau katikati na nyanya nyekundu pamoja na za kijani kibichi upande wa kulia. Mazao hayo yanauzwa sokoni kwa ajili ya matumizi ya jikoni.

Vifuli vya dhahabu na vya shaba vimepangwa kwa mstari kwenye ubao wa rangi wa giza, vina maumbo mbalimbali kwa majani, nyota, ramani ya Afrika na sura za watu. Vimeundwa kwa ustadi mkubwa na kuangaza chini ya mwanga, vinaonyesha kazi ya mikono ya ubunifu na sanaa ya kitamaduni.

Barabara jembamba ina shughuli nyingi za soko. Wauzaji wamepanga mboga na matunda pembeni, wengine wakiwa chini ya myavuli yenye rangi tofauti. Watu wanapita kati ya vibanda na bidhaa, huku majengo meupe na ya zamani yakiwa nyuma. Mandhari ni ya kawaida mijini Kenya kwenye masoko ya mitaani.

Soko kubwa la nyanya likiwa limepangwa nyanya kwenye kreti za mbao kwa safu ndefu huku mnunuzi mmoja akiwa ameinama na wanunuzi wengine wakiwa wamesimama kando wakingoja kuchukua bidhaa zao.

Kwenye soko la mtaa kuna meza iliyojaa mboga safi kama nyanya, vitunguu, mchicha viazi, ndizi na karoti . Vyakula hivyo vimepangwa kwa rangi na mpangilio mzuri kwenye vikapu na ndoo. Mwangaza wa taa huangaza eneo lote huku wauzaji wakiwa tayari kuwahudumia wateja wao kwa ukarimu.

Hii ni sehemu ya soko la bidhaa za sanaa na mikufu ,changa na vinyago vimepangwa kwenye rafu na ukutani rangi zikitawala kila kona, njia ni nyembamba huko bidhaa nyingi zikiwa zimejaa na kuna sanamu ndogo za wanyama zikiwepo sakafuni ,eneo hili ni maarufu kwa wauzaji wa kazi za mikono na wasanii wa Kenya.

Duka la sanaa la vitu vya kale limejaa vinyago, michongo ya mbao, shanga na mikufu ya kimasai za rangi tofauti tofauti ambazo zimepangwa kwenye rafu.

Wauzaji wameketi kando kando ya barabara wakiuza bidhaa kama mafuta ya asili yaliyohifadhiwa kwenye chupa za plastiki zenye vifuniko vya manjano. Kuna ndoo, mitungi na vikombe vya plastiki pembeni zikionyesha mazingira ya biashara ndogo ndogo. Watu wachache wanaonekana wakipita au wakisubiri huduma sokoni, mazingira ni ya mjini.

Meza ya kuuzia viatu imejaa aina mbalimbali za sandal na raba za wanawake zenye rangi na miundo tofauti. Bei imaeandikwa wazi kuwa ni shillingi mia tatu. Viatu vingine vimepangwa juu ya meza sokoni. Pembeni kuna nguo zilizopangwa vizuri zikionyesha mazingira ya biashara au ya mitaani.

Sokoni kuna mazao mengi safi yaliyopangwa vizuri. Kuna nyanya, karoti, vitunguu, pilipili hoho, dania, vitunguu saumu, tango, matango pori, matikiti ndogo, maparachichi, malimau, kunde na mboga. Rangi za mboga hizi ni za kuvutia na zinaonyesha umbichi wake zikiwa tayari kwa ununuzi.

Pahali pa kibiashara lenye paa la mabati na nguzo za miti inaonyesha bidhaa za kienyeji kama mikoba ya mikono, mkufu na shanga za rangi mbalimbali zilivyoingia ukutani bidhaa hizi zimepangwa kwa mpangilio mzuri na mazingira yanayoonyesha soko la kienyeji linauza bidhaa za utamaduni wa kiafrika.

Mikono ya mtu imeshika bangili za rangi tofauti juu ya kitambaa na pembeni kuna pete na hereni nyingi za dhahabu zinazopangwa kwenye uso. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa za mapambo ya jadi au ya kisasa sokoni.

Matunda mbali mbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye meza, Kuna parachichi yenye rangi ya kijani kibichi, nyama za kijani na nyekundu ,chenza za manjano pamoja na chirimoya au kiwano chenye ngozi ya miiba. Karatasi za kufunga na kopo tupu la matunda linaonekana pembeni ya meza.

Soko la wazi limesambaa kando ya barabara nyembamba wauzaji wakiwa wamepanga matunda, mboga mboga na bidhaa zingine katika vibanda vilivyofunikwa kwa turubai. Watu wachache wanapita kati ya vibanda huku majengo marefu yakiwa nyuma. Mazingira yanaonyesha shughuli za kila siku za biashara ya mijini.

Duka kubwa ambalo lina madirisha makubwa ya kuingiza mwangaza. Lina rafu nyingi zilizopangwa mikuku na mashanga ya kimaasai na vinyango vya kila aina kumaanisha ni kama duka la watalii.

Mtu anapita kwenye njia nyembamba ilijaa nguo za mitumba zilizoandikwa, na kutandikwa. Watu wengine wanaonekana wakichagua mavazi wakijadiliana na wauzaji. Mazingira yanaonyesha soko la wazi lenye shughuli nyingi, sakafu ni la udongo, na uchafu, na maganda yametengezwa kwa ubao na mabati. Biashara inaendelea kwa kasi.

Eneo linaonyesha saluni nyingi ndogo zilizojaa rangi na shughuli mbalimbali za urembo. Viti vya plastiki vya rangi tofauti vimepangwa kwa wateja huku wakiinama wakihudumiwa. Mabango ya matangazo yamebandikwa juu ya vibanda. Nguo na nywele bandia zinaonyeshwa kwa wateja, mandhari ya mtaa kuonyesha maisha ya kila siku.

Duka dogo la kuuzia viatu limejengwa kwa kutumia turubai na mbao. Viatu vya michezo na rubber na mbalimbali zimetundikwa kwenye nyuzi na vingine vimepangwa chini. Rangi za viatu zinavutia macho na kuna ndoo mbili mbele ya duka. Mazingira yanaonyesha biashara ya mtaa yenye shughuli mingi.

Soko kubwa lililojaa stendi nyingi ambazo zimetandazwa mboga. Wauzaji wameketi kando huku wanunuzi wakiwa wamesimama wakiongea na wauzaji. Soko hili lina paa la magunia la kuzuia jua.

Meza ya kuuza bidha za kazi za mikono imejaa vitu vya kitamaduni kama vile: ving'ao vya wanyama, mikoba ya mkono, viatu vya ngozi vilivyopambwa kwa shanga, vikapu vya majani na ving'ao vya jadi. Rangi na ubunifu huonyesha utamaduni wa Kiafrika unaovutia na hali wa juu.

Huu ni mtazamo wa soko lenye shughuli nyingi likionyesha njia nyembamba iliyojaa vibanda vinavyouza bidhaa mbalimbali kama vile mifuko, nguo na kazi za salaa. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au wakifanya biashara ndani ya soko hilo. Juu, miundo ya paa au daraja inaonekana ikionyesha mazingira ya jengo au miundombinu.

Ndani ya jengo kubwa lenye dari refu watu wanafanya biashara mbalimbali. Kuta zimepambwa na mavazi ya kitamaduni , vinyago na mapambo ya mikono. Watu wachache wanapanda na kushuka ngazi huku wengine wakijihudumia kwenye vibanda vyao. Mwangaza mwingi unaingia kupitia madirisha makubwa ya vioo vikitoa mwonekano wa kupendeza.

Stendi ya soko iliyopangwa viungo vya kupikia chakula na chai kama vile masala ya chai, masala ya pilau, kuna vitunguu saumu kuna hata pilipili na paa la soko ni la mabati na chuma.

mkufu wa shanga za rangi mbalimbali imepangwa vizuri juu ya kitambaa. Kazi ya mikono inaonyesha ubunifu wa utamaduni wa kiafrika na ikiwa na miundo ya kuvutia yenye rangi kama nyekundu, njano, bluu, kijani na nyeusi. Vipande vimefungwa kwa ngozi na misumari midogo ya two point .

Vitu vya aina mbalimbali vimepangwa kwenye rafu na chini ya sakafu kando ya mto wa rangi ya zambarau. Mtu aliyevaa shati jeupe na suruali jeusi anapita karibu. Eneo linaonekana kuwa sehemu ya soko au duka la kifahari lenye shughuli za kibiashara na matangazo ya bidhaa .

Meza zimepangwa katika soko la wazi zikiwa zimejaa vitu za mitumba vyenye aina ya rangi mbalimbali. Karatasi yenye maandishi ya bei mia mbili imeingilizwa juu ya meza. Watu wachache wanaonekana nyuma wakihudumu au wakinunua. Mazingira yanaonyesha biashara ya wazi katika soko la mtaani.

Tikiti kubwa zenye mistari kijani kibichi na rangi ya kijani ya mng'aro zimepangwa juu ya meza ya kuuza matunda. Pembeni kuna matunda mengine ya rangi tofauti kama machungwa na maembe yakiwa sehemu ya mchanganyiko wa bidhaa sokoni. Mazingira yanaonyesha kuwa ni eneo la biashara la vyakula mbichi.

Wanawake wawili wamesimama katika sehemu ya kuuza vyakula safi wakiwa katikati ya meza zilizojaa mazao mbalimbali kama machungwa mapera matufaha, ndizi na paipai, moja wao anapanga bidhaa huku mwingine akinywa maji kutoka kwenye chupa. Mazingira yanaonyesha eneo la soko lenye vibanda vilivyofunikwa na paa nyekundu.

Jengo refu lenye sakafu nyingi linasimama kando ya barabara yenye magari machache na nyaya za umeme zilizo ninginia upande wa kushoto kuna maduka ya biashara na magari yaliyo park huku upande wa kulia ukiwa na uzio wa mawe na mti ya kijani. Anga lina mawingu meupe na anga ya bluu.

Eneo eneo lenye nyasi fupi na ardhi yenye vipande vya mawe, likiwa wazi kati ya majengo marefu ya rangi ya chungwa na pinki, chini ya anga safi la buluu. Hapa kuna nafasi kubwa iliyo wazi unaweza kuitumia kwa michezo au bustani.

Jengo refu la ghorofa linalopakwa rangi nyeupe linaonekana likipigwa mwangaza wa jua lililo chini ya anga la bluu. Kila ghorofa lina farada lenye milingoti ya chuma zilizopangawa kwa muundo wa mviringo na miraba. Jengo hili linaonekana kuwa sehemu ya makazi au vyumba vya kupanga.

Nyumba za rangi ya waridi zimejengwa ndani ya uzio wa mawe zikiwa na paa za kahawia na bistani zilizo na miti na vichaka. Mlango wa kuingililia ni wa chuma ukiwa na kibao cha kijani kinacho onyesha jina la makazi. Njia ya lami inapita mbele na anga ni safi na ya bluu.

Majengo marefu ya ghorofa yanaonekana yakiwa na paa za rangi ya machungwa. Eneo hili lina mandhari safi na ya kuvutia. Barabara zilipangwa vizuri na magari machache yameegeshwa. Kando ya majengo kuna manyasi zilizokatwa vizuri na miti machache. Mandhari ya mbali inaonyesha majengo mengine na mazingira ya miti.

Majengo marefu ya gorofa yamejengwa kwa mawe ya saruji, na rangi ya kijivu na nyeupe. Kila jengo lina balcony zinazo ambatana. Milango ya kuingia imefungwa kwa geti la chuma na uzo wa usalama una nyaya za umeme manthari ya mbele imepangwa na kwa maua na nyasi zilizopangwa vizuri.

Jengo la kisasa linaonekana likiwa na muundo wa kuvutia. Lina madirisha makubwa ya vioo na ukuta wa mbele ulioegezwa vizuri. Limezungukwa na ukuta wa mawe wenye nyaya za usalama juu. Mandhari asili yenye miti mirefu iko nyuma, ikipa nyumba mandhari tulivu ya kutulia.

Jengo refu la gorofa limejengwa kwa rangi ya manjano, samawati na kijivu na lina madirisha mengi ya vioo yaliyo pangwa kwa mpangilip mzuri. Anga ni ya bluu na mwaingu meupe yanapita polepole. Muundo wa mjengo unaonyesha usanifu wa kisasa wa mji wenye shughuli nyingi.

Nyumba ya kisasa yenye paa la mwinuko na vigae vya rangi ya waridi imezungukwa na ukuta wa mawe uliopakwa rangi ya kijivu na mipaka ya waridi. Kuna nyaya za usalama juu ya ukuta. Dirisha kubwa la pembe tatu linaonekana juu likiwa limepambwa kwa vioo vyenye mvuto wa kipekee.

Majengo matatu ya ghorofa yanaoenekana yamesimama karibu na eneo la biashara yenye vibanda vya mabati. Jengo moja limemaliziwa kwa rangi ya kijani kibichi kingine lina jina mandishi NorthCrest View na la mwisho halijakamilika. Anga ni safi na anga ya asubui inatoa mwangaza wa jua iliyotulia.

Kuna bango kubwa la kijani lililoandikwa FOR SALE upande wa kushoto likitangaza uuzaji wa ardhi au nyumba yenye dhamani. Bango lina majina za kampuni na namba za simu za mawakala wanaohusika. Mandhari ni ya mjini na kuna magari na miti nyuma ya bango.

Nyumba ya ghorofa imezungukwa na ua ya kijani iliyotunzwa vizuri. Viti vieupe vya chuma vimewekwa kwenye bustani ya kupumzikia. Majani ya rangi ya kijani na manjano yamepangwa kwa mpangilio mzuri, na anga lina mawingu mepesi, likionyesha hali ya utulivu na safi.

Jengo la gorofa tatu limejengwa kwa mawe ya rangi ya kijivu na lina rangi za zambarau na samawati kwenye milango na madirisha. Sehemu ya jengo upande wa kulia haijakamilika ikionyesha ujenzi unaoendelea. Mbele ya jengo kuna ua au mabati ya zamani baadhi yake yakiwa na kutu. Eneo linazungukwa lina nyasi kavu na lina miti michache na kuna mzunguko wa umeme pande ya kulia.

Eneo la duka lina sehemu maalumu ya vinywaji ya kuongeza nguvu, ikiwa na taa za blue zilizong'aa. Chupa na makopo ya bidhaa kama Redbull, Monster, na zingine zimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu nyingi. Kando kuna jukufu ndogo la Redbull zaidi, likiwa limepambwa kwa nebo ya chapa hilo.

Wanawake wawili wamesimama mbele ya rafu kwenye duka kubwa wakichagua vyombo vya plastiki. Rafu zimejaa vikasha, bakuli na kontaina za kuhifadhia chakula zenye rangi tofauti. Sakafu ni safi na imepangiliwa vizuri. Wateja wengine wanaonekana wakifanya ununuzi wao katika sehemu nyingine za duka.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la vyakula ambapo rafu zimejaa nyama safi iliyopangwa vizuri ,kuna alama za offer maalum zilizobandikwa juu ,sakafu ni safi na bidhaa nyingine ziko karibu na sehemu ya nyama ,hapa ni mahali pa kununua nyama napiga nyingine za chakula.

Sehemu ya duka kubwa inayoonyesha taa nyingi za nje zikiwa zimepangwa kwenye stendi na juu ya taa kuna bango ambalo linaonyesha kwamba taa hizo ziko kwenye ofa. Kando kuna ndoo za maua za rangi ya kijani.

Hii ni supermarket au soko la kisasa lenye rafu nyingi za bidhaa na matunda mbalimbali yaliyojaa rangi. Watu kadhaa wanashugulika kununua na kuchagua vitu. Mazingira ni safi na yamepangwa vizuri. Hii ni sehemu maarufu ya manunuzi mijini.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ambapo bidhaa za usafi wa mdomo zimepangwa kwa utaratibu. Kuna mswaki, dawa za meno mbalimbali kama colgate na bidhaa zingine za usafi. Mabango ya matangazo yamewekwa juu yakihamasisha afya ya familia. Mwanga wa dari unaangazia eneo lote vizuri.

Hali inaonyesha mandhari ya ndani ya duka kubwa la jumla, lenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Wateja wachache wanatembea na kuchagua bidhaa, mabango yanaonyesha sehemu ya maji, soda, juisi, na mkate. Sakafu ni safi na taa zinaangaza vizuri ndani ya jengo.

Sehemu ya duka kubwa inaonyesha containers ndefu zilizojazwa nafaka za rangi ya aina mbalimbali. Kuta zimepambwa kwa mbao na rafu yenye mimea ya kijani. Juu kuna maandishi makubwa yenye maneno NUTS AND CEREALS yakionyesha sahemu maalum ya bidhaa hizo kwa ajili ya wateja.

Rafu za duka zimejaa pakiti nyingi za dawa za meno zenye rangi tofauti. Nyekundu, blue , kijani zimepangwa kwa mstari mrefu. Kuna mwangaza wa duka kubwa na wateja wachache wanaonekana upande mwingine wa korido. Hii ni sehemu maarufu ya bidhaa za usafu wa kinywa kwenye supermarket .

Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali kama chakula cha vitafunwa. Mwanga mwingi wa dari unaingia juu na sehemu za kuuza mboga ziko pembeni. Sakafu ni safi, dari ni refu na muundo mzima unaonyesha mahali pana pa kununulia bidhaa nyingi.

Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani kama vile sabuni, dawa za kusafisha, taulo na karatasi za jikoni. Mpangilio ni nadhifu na rangi tofauti za viunganisho zinaonekana kuvutia. Taa angavu zinaangaza sehemu yote.

Sehemu ya duka kubwa iliyopangwa tissue juu ya stendi. Chini ya stendi kumeandikwa jina Promo kumaanisha kwamba tissue hizo ziko kwenye ofa ikimaanisha zinauzwa kwa bei nafuu kwa mnunuzi.

Huu ni mlango wa duka la Food Plus likiwa na bango lenye nembo la kauli More than Just Food . Ndani kuna mteja na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kuonyesha mazingira ya ununuzi. Matangazo ya ofa pia yanaonekana nje ya duka. Ni duka la vyakula lenye huduma mbalimbali.

Duka la jumla lina rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile ketchup, mbuzi wa pilipili ,mayai ,mchele, tambi na bidhaa nyingine za jikoni ,upande wa kushoto kuna karatasi za chooni zilizopangwa vizuri ,sakafu safi na kuna boxi la karatasi lililo wazi upande wa kulia.

Kuna duka kubwa la kahawa linalofunguliwa saa 24 na nyumba ya Starbucks katikati. Magari na watu wamepanga mbele yake. Yupo na mabango ya maduka mengine kama Bata na Best Option. Mandhari ni eneo la biashara lenye shughuli nyingi jijini Nairobi.

Mahali pa ndani ya duka kubwa la kisasa linaonekana likiwa safi na lenye mpangilio mzuri. Kuna sehemu ya nyama na samaki zilizoandikwa kwa maandishi makubwa wafanyikazi wachache wakiendelea na kazi zao huku meza na viti zikiwa tayari kwa wateja. Mwanga mwingi huangaza mazingira yote vizuri.

Hili ni eneo la duka la vinywaji ndani ya jengo kubwa. Rafu zikionyesha chupa na boksi za vinywaji mbalimbali. Kuna mwanga wa kutosha na mpangilio safi wa bidhaa kwenye rafu. Hii ni sehemu unayoweza kuchagua la kununua pombe au vinywaji vingine.

Duka la viatu lina rafu zilizojaa aina mbalimbali za viatu kama raba , kanda mbili na buti. Ukutani kuna mabango ya bidhaa rafu zimepangwa kwa mpangilio mzuri na kuna alama ya bei . Eneo ni safi na taa huangazia bidhaa vizuri, wateja wanakaribishwa kwa matangazo ya offa.

Rafu ndefu zimepangwa kwa mpangilio mzuri na chupa nyingi za juizi zenye rangi tofauti kama machungwa, kijani na zambarau na nyekundu. Sakafu ni safi na taa angafu zimeangaza dari mzima. Mazingira haya ni ya duka kubwa la kisasa lenye bidhaa nyingi zinazovutia wanunuzi kwa mpangilio wake mzuri.

Hii ni duka kubwa la rejareja. Kuna safu za matunda safi, kama machungwa na tufaa, yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Mabango ya matangazo yameandikwa kwa bei za kadhaa mbali mbali. Wateja wanaonekana wakichagua bidhaa tangu uangalifu na rafu zilizojaa bidhaa zinatoa mazingira safi na ya kuvutia wanunuzi.

Nje ya duka la Naivas kuna barabara ya kutembea lililopigwa tiles na nguzo mbili nyeupe zenye mistari ya manjano kwa ajili ya usalama. Ukuta wa duka umechorwa rangi ya kijani, machungwa na nyeupe huku jina la Naivas likionekana kwa maandishi makubwa ya kuvutia ikialika wateja.

Hili ni duka la kuuza bidhaa mbalimbali. Wateja wanaonekana wakisubiri kwenye foleni ya malipo. Rafu zimejaa mikate na bidhaa nyingine za chakula. Sakafu ni safi na vigae vyeupe. Juu kuna mabango ya matangazo na masharti ya duka. Mwanga wa dari unamulika vizuri eneo lote.

Nguo mbalimbali zimetandazwa kwenye meza kubwa ndani ya duka la jumia. Ikiwa katika ofa maalum ya kupunguzwa hadi asilimia sitini. Mabango mekundu yenye maandishi makubwa ya BIG DISCOUNT yamewekwa juu. Wateja wanaonekana wakichagua bidhaa huku vifaa vingine vya nyumbani vikiwa kwenye rafu karibu mazingira ni safi.